Tabibu wa kike wa afya ya kinywa na meno, akitoa huduma hiyo kwa mgonjwa aliyevaa miwani inayopitisha mwanga yenye rangi nyekundu.

Mwanamama akimfundisha mtoto wake mdogo wakike elimu ya afya kwa kinywa na meno, wakiwa na nywele za singasinga ndani chumba chao cha rangi nyeupe.

Tabibu wa kinywa na meno, akitoa huduma hiyo kwa mgonjwa ndani ya chumba cha zahanati yake, iliyoambatana na mwanga mweupe na bluu.

Vifaa vya zahanati kikiwemo kitanda cha chuma cha kulalia wagonjwa, vikiwemo ndani ya chumba kikubwa chenye marumaru, uzio wa tofali za saruji na geti la rangi ya bluu.

Zahanati ya kisasa yenye mandhari ya rangi ya kijani kibichi, yenye majengo ya matofali ya kuchoma, yenye nondo na vyuma vya kuegemea.

Tabibu akitoa huduma kwa mgonjwa ndani ya chumba cha zahanati, kilichokua na milango miwili iliyotengenezwa kwa mbao yenye rangi ya kahawia pembeni kuna kitanda kilichowekwa mashuka meupe.

Tabibu akisoma na kupanga dawa kwa matumizi ya binadamu katika kabati, lenye vyumba vyumba, lililotengenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia ndani ya chumba hiko.

Watoto wadogo, wenye kukadiriwa kuwa na umri wa miaka mitano, wakiwa na mama zao, wakipatiwa huduma ya maziwa halisi ya ng'ombe, kutoka kwa watoa huduma.

Matabibu wawili wakitoa huduma ya afya kwa mtoto aliyetoka kuzaliwa, akizungukwa na vifaa vya kisasa kwa huduma hiyo.

Tabibu akichukua uzito wa mtoto wa chini ya miaka mitano katika zahanati ya jamii.

Tabibu wa kike akitoa huduma ya afya kwa mtoto aliebebwa na mama yake, waandishi wa habari wakichukua maelezo na picha kwa vifaa maalumu vya kielektroniki.

Dawa za asili zilizowekwa kwenye chupa inayopitisha mwanga yenye mfuniko wa rangi ya machungwa, iliyowekwa maandishi ya rangi ya kijani na nyeusi yenye picha iliyokuwa na mbogamboga.

Mmea wenye dawa za asili ziko kwenye maua ya rangi ya zambarau, nyeupe, njano na rangi ya kijani kibichi.

Dawa za asili zimewekwa kwenye vibakuli vyenye asili ya chuma zenye rangi mbalimbali zikiwa na kishikizo cha meza kilichotengenezwa kwa chuma mtumiaji akichota na kuweka kiganjani kwa ajili ya matumizi.

Dawa zilizotengenezwa kwa mchanganyiko wa mbogamboga na matunda, zikiwa kwenye bango kubwa lenye rangi ya manjano, kijani, na meusi kwa maandishi, likiambatana na mwanadada aliyevalia nguo nyeusi katika tangazo hilo.